Hawa ni watu wawili, mwanamke mmoja na mwanaume mmoja. Kuna pikipiki inayo onekana barabarani. Watu hawa wawili wanafanya kazi ya kusafisha mtaa.

Huyu ni mwanamke ambaye ameshikilia chupa ya dawa. Vidole vya mwanamke huyu vina pete tofauti katika vidole vyake viwili. Kucha zake ni ndefu.

Hii ni chupa ya dawa inayoitwa arorwet, dawa hii iko kwenye chupa lenye kifuniko la nyeupe, dawa hii ni nyekundu.

Huyu ni daktari wa meno. Anamshughulikia mgonjwa ambaye amelala kitandani huku amefungua mdomo. Daktari ametumbukiza kidole chake kwenye mdomo wa mgonjwa.

Huyu ni mwanamke ambaye amechuchumaa chini huku akiteka maji katika mfereji huku ameshikilia mtungi wake na amevalia sketi nyeusi na.

Hapa ni zahanatini. Mama amebeba mtoto wake huku daktari ameshika sindano anataka kumpa mtoto dawa. Daktari huyu amevalia sare ya samawati.

Mhudumu wa kupeana chanjo kwa watoto anampa mtoto chanjo, huku mama amevalia kofia na amebeba mtoto huyo.

Huyu ni mama aliyevalia buibui huku ameleta mtoto kliniki. Daktari anamchunguza mtoto na kumwangalia hali yake.

Hii ni sampuli ya choo. Jamaa aliyevalia saa yenye dhahabu na ameshika chupa la samawati huku anaosha sampuli ya choo. Mwingine mwanaume aliyevalia shati nyeupe anamwaga maji kwenye choo hilo.

Hii ni ajali iliyofanyika. Kuna gari aina ya lori limeanguka chini, huku maji yanamwagika. Watu wamesimama huku wengine wanataka kusaidia abiria ambao wameumia.

Hawa ni wanawake wawili. Mwanamke aliyenyolewa ni mgonjwa. Mwanamke ambaye amesimama na amevalia miwani ni daktari. Kwenye meza kuna kompyuta.

Hili ni kampuni la gesi. Mtu huyu ambaye amevalia helmeti na barakoa, amesimama kando ya mapipa manne ya gesi.

Chumba hiki ni chumba cha kufanyia upasuaji. Madaktari hawa wanaangalia kwenye skrini huku wamevalia barakoa yenye rangi za samawati.

Huyu ni nesi ambaye anashughulikia mgonjwa aliye kwenye wadi. Nesi huyu amevalia sare yenye rangi kijani kibichi. Kwenye chumba hicho cha wodi kuna viti na redio.

Hii ni dawa ya Radatun. Dawa ya tezi dume kupanuka. Dawa hii imewekwa mezani. Nyuma ya dawa hii kuna funguo.

Hii ni mto. Mto hii ina maji machafu. Watu wamekusanyika huku wamesimama kando ya mto, huku wakiangalia maji yaliyo machafu.

Hapa ni pahali ambapo wanakijiji wanajumuika kuja kuteka maji ili kuweza kutumia kwa minajili yao. Mwanamke huyu aliyevalia dera lenye manjano ameinama.